Sehemu ya mbele cha kifaa cha digitali chenye programu ya benki nyuma kuna pundamilia aliyesimama kwenye uwanja chini ya anga safi, hii inaonyesha machaguo kama kufungua akaunti ya benki, kuendelea na maombi.

Rafu ya duka la vinywaji vya pombe vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, chini ya rafu kuna masanduku ya kijani huenda yana bidhaa mbalimbali, mazingira yanayoonyesha biashara ya vinywaji vya pombe kwa daraja la juu.

Sehemu ya wazi ya maonyesho ya magari katika duka, gari lenye rangi ya kijivu lipo hapo mbele lenye matairi meusi limesimama kwa kuvutia kwa ajili ya kuvutia wateja.

Mashine ya kisasa ya kuuza maziwa, mashine hii ina rangi ya samawati na nyeupe, na imepambwa kwa picha ya ng'ombe mbele kuna sehemu ya kidigitali kwa ajili ya kuweka idadi na bomba la kutoa maziwa.

Duka dogo la maziwa, linaloitwa "chumi" mlangoni kuna mtu amesimama akiangalia ndani ya duka. Bango kuu lina neno maziwa, likionyesha kuwa maziwa yanauzwa katika hilo duka.

Mtu anatumia mashine ya kisasa ya kutoa maziwa yanayojulikana kama mashine ya maziwa, mtu huyo anaonekana anaendesha mashine ili kujaza maziwa kwenye chombo. Hii ni teknolojia rahisi na ya kisasa inayowezesha wateja kupata maziwa safi.

Mteja amesimama nje ya duka la kuuza bidhaa za maziwa duka hilo linauza bidhaa mbalimbali kama maziwa na maziwa ya mgando, mteja huyo anasubiria huduma kutoka kwa muuzaji aliyekuwepo ndani ya duka hilo.

Mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya kisasa mbeleni inaonyesha mtoto alieshika glasi na anakunywa maziwa, mashine hiyo ina kikombe au sehemu ya kuwekea kikombe na kuingizia kiasi cha maziwa unachohitaji.

duka kubwa la kisasa, lililo na mashine za kisasa za uuzaji wa maziwa. Mashine hizo zimepangwa, na zina sehemu ya kuwekea kiasi cha maziwa unachohitaji, na sehemu kwa ajili ya kuwekea kontena kwa ajili ya uchukuaji wa maziwa."

Mashine ya kuuza maziwa Ya kisasa inayofaa kwa ajili ya matumizi ya nje, Mashine hiyo ina sehemu ya mbele Ambayo unatumia kujaza kiasi cha maziwa unayohitaji Na kuna sehemu ya kuwekea chombo unachotumia kuwekea maziwa.

Duka kubwa la maonyesho la samani bidhaa hizo ni kama mbao, Meza ya mviringo iliyosuguliwa vizuri pamoja na viti vinne vinavyolingana vyote vikiwa na mgongo wa mbao wenye mistari ya wima.

Eneo la wazi la kutengeneza samani. Mafundi wawili, mmoja anarandua mbao, mwingine anakata mbao kwa ustadi ili kuziandaa kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali kama meza, viti na Masofa.

Duka kubwa la samani, lenye sofa maridadi za kisasa zenye mpangilio wa viti viwili kwa viti vitatu. Kuna meza mbalimbali za vioo na zisizo za vioo kwa ajili ya kuvutia, juu ya duka hilo kuna taa mbalimbali zinazoiangaza.

Eneo la mapokezi ya nyumba ya wageni, ambapo kuna mfanyakazi anayehusika kupokea wageni akiongea na mteja akimwelekeza huduma zinazopatikana katika eneo hilo ili kumvutia.

Eneo la mapokezi lenye mandhari ya mbao kwenye kuta na dali likitoa muonekano wa kisasa na wakuvutia, kuna sofa nne za ngozi nyeusi zilizo pangwa ukutani kwa ajili ya mapokezi ya wageni.

Bidhaa mbalimbali kama nyanya, hoho na karoti; zilizopangwa kwa mafungumafungu sokoni, watu wawili wanaonekana wakichagua bidhaa wakishauriana bidhaa ipi ni nzuri kwa ajili ya ununuzi.

Soko kubwa lenye magenge mbalimbali yaliyojaa bidhaa mbalimbali kama matunda kwaajili ya kula, wafanyabiashara wamekaa mbele ya magenge hayo wakisubiria wateja ili wawauzie bidha hizo.

Soko kubwa la bidhaa za nyumbani magenge mengi yapo katika soko hilo wauzaji wawili walio nyuma ya bidhaa zao kama vile nyanya chungu, karoti, maharage, nyanya, hoho wakisubiria wateja na wakiwa makini katika kazi yao.

Mtu mmoja amesimama kwenye duka la matunda lilokuwepo sokoni. Rafu ya chini la banda hilo limejaa machungwa na rafu za juu zimepangwa vizuri matunda kama: matikiti, maembe na matango.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la watoto la nguo. Nguo zimepangwa kwenye mabega na rafu kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia, kwa ajili ya kuwavutia wateja mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa za kiume, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye makabati, suruali zimekunjwa vizuri zimewekwa kulingana na rangi na aina, kuna punguzo la bei mpaka asilimia arobaini, punguzo hilo huvutia wateja.

Toroli la ununuzi kutoka katika duka kubwa la kisasa lililojaa bidhaa mbalimbali za chakula, bidhaa hizi ni mboga safi na virutubisho vinavyopatikana katika maduka ya rejareja ya chakula.

Damu ya duka la kisasa la vyakula, bidhaa kama: matunda, mikate, asali; vimetandazwa kwenye rafu na meza zilizopangwa vizuri. Sakafu ya vigae na dari la mihimili wazi linaongeza mvuto na muundo wa ndani.